Mkulima amepiga magoti shambani akishika jembe katika mazingiraako shambani akishika jembe katika mazingira yenye mimea minene ikiwemo mahindi marefu. Mandhari inaonyesha kazi ya kilimo kwenye ardhi ya rotuba na hali ya anga ni tulivu.

Mwanaume amesimama nyuma ya milindo mikubwa ya ndizi. Akishika baadhi ya ndizi mkononi. Anaonekana kama muuzaji wa matunda katika soko la wazi. Ndizi zenyewe ni za rangi ya manjano na nyeupe, zikiashiria aina tofauti ya ukomavu.

Shamba la ng'ombe linaonekana, ambapo ng'ombe kadhaa weusi na weupe, wakiwemo Hustain Freshian wanakula kutoka kwenye rundo kubwa la nyasi au malisho. Nyuma yao kuna jengo la shamba na wanyama wengine wanaonekana kwa umbali. Inaonekana ni eneo la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa au nyama.

Migomba imepandwa kwa mistari nadhifu. Kila mmea ukiwa na majani mabichi na minyefu mirefu. Mazingira ya shamba yanaonyesha ustawi mzuri wa mimea ikiashiria kilimo kilichosimamiwa kwa uangalifu na uekezaji wa muda mrefu.

Mtu moja aliyevalia kofia kichwani na shati ya kijivu ameweza kushikilia mhindi shambani. Kando yake mimea ya mhindi imeweza kufanya vyema shambani na kunawiri. Miale ya jua imeweza kufika shambani kote.

Mchungaji amevaa koti jeupe na buti njeusi, akiwa amesimamia mfumo wa kukamulia maziwa kwa ng'ombe waliopangwa vizuri chini ya paa. Vifaa vya kuchakata na kuhifadhi maziwa vipo karibu na ng'ombe.

Watu wawili ambao wamevalia koti nyeupe, barakoa na neti nyeupe kichwani wanaonekana wakimwaga maziwa kwenye mashine kutengenezea maziwa. Mashine hiyo ni kubwa na ina vidude kadhaa.

Chupa kadhaa kubwa za chuma zilizotumika kubeba maziwa zimepangwa. Baadhi ziko zimefungwa kwenye pikipiki zikiashiria usafirishaji wa maziwa. Mtu mmoja amesimama karibu na pikipiki hizo na nyuma kuna lango kubwa. Eneo linaonekana kuwa karibu na ghala au eneo la kusainia maziwa.

Gunzi la mahindi limeshikwa na mkono wa mtu, huku magunzi mengine mengi yakiwa yametapakaa chini. Hii inaashiria mavuno mengi ya mahindi. Sehemu ya chini ina mchanga uliokauka.

Banda la mbao lenye paa la mabati limejengwa kwa njia rahisi. Ndani yake kuna ng'ombe ambaye amesimama karibu na birika la maji ya zege. Pembeni kuna dumu ya plastiki ya njano, huku mazingira yakionyesha ardhi kavu na miti michache, sehemu ya vijiji.

Mwanamke mmoja aliyevaa blausi ya kijani kibichi. Ameshikilia ndizi na kisu huku akiitoa magomba. Mbele yake kuna ndizi zingine ambazo zishatolewa magomba. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi ambayo bado inamea.

Mwanamke amevaa koti la mahabara na kofia ya nywele. Akichanganya, kumiminikia kutoka kwenye chupa ndogo la kudondosha matone ndani ya bika lenye dutu nyeupe. Anaonekana akifanya kazi ya kisayansi au ya maabara.

Mwanadada mmoja, mwenye nywele fupi, amevalia overoli na, nyuma amevalia, kifaa cha kupulizia ng'ombe dawa. Ng'ombe wanapita katika, laini refu huku akiwapuliza na dawa.

Majani ya maziwa yanachemshwa kwenye sufuria . Yakionyesha mgawanyiko kati ya mafuta na sehemu yenye madini ikiashiria hatua ya kutengeneza salmi au ghee . Mti wa kuchanganya umeingizwa ndani.

Mimea ya mahindi imemea katika mistari kwenye udongo wa rangi ya udongo mwekundu . Ikiwa katika hatua tofauti ya ukuaji . Majani mengine ni marefu yakionyesha mahindi yaliyokomaa zaidi . Huku nyasi au magugu madogo yakichomoza chini ya mmea.

Ng'ombe mweusi na mweupe ananyonywa maziwa kwa mashine. Ng'ombe amesimama kwenye sakafu yenye changarawe kidogo na kuna chombo cheupe kikubwa cha kukusanyia maziwa chini. Nyuma ya ng'ombe kuna sehemu ya kulishia au ya ua.

Ndizi zimepangwa juu ya meza sokoni, zikifunika sehemu ya juu ya mwili ya muuzaji aliyevaa leso na vazi lenye mapambo. Kreti ya kijani iko nyuma ya ndizi huku mandhari ya soko na watu wengine wakionekana kwa nyuma.

Ndizi mbichi zimepangwa kwa wingi sokoni na watu wachache wanaonekana nyuma wakizunguka karibu na vibanda. Gari upande wa kulia linaongeza taswira ya harakati ya kibiashara katika eneo hilo.

Mahindi yanaonyesha dalili za ugonjwa. Majani yamebadilika rangi, mengine yakiwa na madoa ya kahawia au manjano, ishara ya kutokuwepo kwa virutubisho au maambukizi ya fagasi. Mashina haya hayana nguvu na baadhi ya majani yaonekana kunyauka.

Ngombe kadhaa wanakula taka aina mbali mbali zikiwemo mishiko ya plastiki na karatasi wakielekea karibu na ziwa. Manthari za nje zinaonyesha changamoto za usimamizi wa taka na hatari za kiafya kwa mifugo.

Mashine ya kukamulia maziwa imeunganishwa kwenye matiti ya ng’ombe, likiingiza maziwa kwenye chombo cha plastiki kilicho wazi. Vifaa vya kisasa na sehemu ya mwili ya ng’ombe vinaonekana nyuma vikiashiria matumizi teknolojia katika ufugaji wa kisasa.

Umbali mfupi unaonyesha safu za miti ya migomba iliyopandwa kwa utaratibu. Mingi ikiwa imebeba matunda mabichi ya kijani. Majani mapana ya miti yanafunika sehemu kubwa ya eneo. Njia nyembamba ya udongo inapita katikati ya shamba. Ikielekea kwenye msitu mdogo au vichaka vilivyo mbali zaidi.

Mkono mweusi unatuonyesha ndizi ambao umetolewa maganda. Upande wa kushoto kuna magomba ya ndizi, upande wa kulia kuna ndizi ambazo bado hazijatolewa magomba. Hii inajaribu kutuletea taswira ya jinsi ya kuandaa ndizi.

Mtu amevaa koti jeupe la maabara, glavu za bluu na kofia ya nywele ya kijani. Anaushika chombo kidogo kana kwamba anafanya jaribio au kuchunguza sampuli. Mezani kuna mitungi, silinda ya kupimia na vifaa vingine vya maabara.

Mwendeshaji pikipiki mmoja amebeba mitungi ya maziwa kwenye barabara kuu. Mbele yao kuna lori ya mchanga. Kando ya lori ya mchanga hilo kuna pick-up nyeupe.

Migomba ambayo imevunwa kutoka shambani imepangwa pamoja. Lori mbili ya samawati na kijani imeweza kuegeshwa mbele ya migomba hizo. Vikundi vya watu wanabeba migomba hizo wakieka ndani ya lori.

Bikira wa ndizi mbichi zimetundikana kwa mshikamano wa asili zikining'inia kutoka kwenye shina moja imara. Rangi ya kijani kibichi ya maganda inaashiria ujana wa matunda hayo huku majani mapana yanayozunguka yakidhibitisha mazingira yenye joto na mvua ya kutosha.

Chuchu za ng'ombe zimejaa maziwa zikionyesha wazi mchakato wa kukamua. Mashine ya kukamulia imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe. Huku maziwa yakidondoka kutoka nyingine ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ufugaji wa ng'ombe ya maziwa.

Shina la mimea linachomoza kutoka udongo uliofunikiwa plastiki maalum ya kilimo, likizungukwa na mimea mgine katika shamba lililotunzwa, plastiki hiyo husaidia kuhifadhi unyevu na kudhibiti magugu, ikionyesha matumizi ya mbini ya kisasa za kilimo.

Mtu aliyevalia hoodie yenye mistari ya bluu na ya kijani, suruali ya kijivu na hoodie amesimama karibu na uzio wa mbao akishika fimbo ya kuwasongeza ng'ombe wa rangi ya kahawia na nyeupe walio kwa upande wa pili wa uzio.

Shamba la migomba limepangwa kwa safu na kila mti una mizani ya ndizi iliyoning'inia. Majani yake ni makubwa na ya kijani, ardhi imefunikwa kwa udongo na mandhari inaonyesha mfululizo wa migomba ikielekea kwa mbali.

Mkulima amevaa mavazi ya kijani akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na mweupe.Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma ya uzio wa mbao ndani ya banda la mifugo.

Watu wawili wamesimama karibu na chombo kikubwa cha chuma pamoja na vifaa vingine vya kushughulikia maziwa. Pikipiki iko pembeni ikiwa sehemu ya usafirishaji huku mazingira ya nje yakionyesha miti na nyasi.

Kundi kubwa la watu linashugulika na rundo kubwa la karanga zilizokaushwa au mbegu nyingine za nafaka. Wanaonekana wakiwa nje, labda wakizikausha au kuzipanga, ikionyesha shughuli za kilimo au maandalizi ya mazao shambani.

Shamba lina migomba mingi, ambapo mashada makubwa ya ndizi yameiva na kuning'inia kwenye mti, yakionyesha kuwa tayari kuvunwa. Ndizi zina rangi ya manjano, ikionyesha ukomavu wao. Manjani ya kijani kibichi ya migomba yanajitokeza, nyuma. Ikionyesha mazingira yenye rotuba na yanayofaa kwa kilimo cha ndizi.

Mkono mmoja ambao umevalia nguo ya buluu na saa mkononi unaonekana ukishika mahindi. Mmea huu wa mahindi una mashimo. Mashimo haya yanatonaka na mdudu mharibifu ambaye anakula sehemu ya juu.

Kuna ndizi nne zilizoiva kwa rangi ya manjano. Zimepangwa juu ya uso mweupe bila vitu vingine. Mwonekano ni wa usafi na ni rahisi kutambua. Ukisisitiza hali ya kawaida na utofauti wa rangi ya matunda hayo.

Kikundi cha watu wamekusanyika mbele ya duka. Watu hawa wanaonekana ni ka wana nia ya kununua bidhaa fulani. Juu kuna bango ambalo limeandikwa Destiny Dairies. Kando kuna mitungi ya maziwa ambayo yamepangwa kwa utaratibu.

Mwanamke anatabasamu huku akikamua ng'ombe akishika chombo cha kusanyia maziwa. Amevalia shati ya miraba ya blue na suruali ya blue na anaonekana kufurahia shughuli hiyo mashambani.

Ndizi nyingi za kijani kibichi zimepangwa katika rundo moja labda baada ya kuvuna. Migomba au sehemu za mti wa ndizi zinaonekana kwa nyuma. Hii inaonesha shughuli ya mavuno au maandalizi ya ndizi kwa ajili ya soko.

Mimea mchanga wa ndizi imepangwa kwenye mistari safi juu ya udongo, warangi ya udongo ikionyesha shamba linalotunzwa kwa uangalifu. Mti mmoja wa mbao umetumika nyuma, wende ukitumika kwa alama au msaada wa mimea.

Kikundi cha watu kimekusanyika kuzunguka meza, mmoja akiwa amevaa shati la waridi na kofia nyeupe akishika kifaa cha majaribio, wengine wamevaa makoti meupe ya maabara wakihusika katika mjadala au maonyesho ya shuguli ya kisayansi, kuna kitu cha mviringo mezani kinachoonekana kuwa sehemu ya maonyesho haya.

Watu wanne wamesimama pamoja. Mmoja amesimama nyuma ya meza na amevalia koti nyeupe. Ameinua mikono yake kana kwamba anaelezea wengine jambo fulani. Juu ya meza kuna vifaa aina mbalimbali.